Mwanaume mmoja mwenye umri wa makamu amevaa suti nyeusi na shati la samawati. Anaandika kwenye karatasi na kompyuta iko mbele yake. Anaonekana akiwa makini akizingatia anachokifanya.

Hii ni dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao ambapo mwanafunzi anatumia kompyuta kupata elimu. Vipengele mbalimbali kama vile kitabu, spika za masikioni na kioo cha kompyuta vinawakilisha zana zinazotumika katika mafunzo hayo. Mwingiliano kati ya mwanafunzi na teknolojia unaonyesha jinsi elimu imebadilika na kuwa rahisi kupatikana.

Kompyuta inaonyesha dhana ya masomo mtandaoni. Kikombe cha kahawa kiko pembeni, huenda kimeandaliwa kwa ajili ya mwanafunzi. Alama mbalimbali zinaashiria vipengele muhimu vya kujifunza kidijitali. Rangi ya chungwa iliyotumika kama mandhari inaweza kuwakilisha uchangamfu na ubunifu katika elimu.

Kofia hili leusi, tarakilishi ndogo, na vitabu vyenye rangi na ukubwa tofauti vinaashiria ya kwamba ukitia bidii katika masomo, utafuzu na utatwikwa taji la kuhitimu.

Huyu ni msichana mchanga mwenye furaha ambaye anatizama kamera. Uso wake unaonyesha bashasha huku akiwa ameshikilia kitu kama kompyuta. Mtindo wake wa nywele ina mikia miwili, iliyopambwa na vipira vya rangi.

Huu ni muundo wa kuigiza masomo ya mtandaoni na manufaa na uzuri wa mfumo huu. Kuna vitabu vingi vikubwa vyenye rangi za kutofautiana na kuna watu kwa mfano wa vibozo waliokaa kwa starehe zao au kusimama wakifanya mambo kadhaa kwa kadhaa. Wamebeba rununu au tarakilishi zao.

Hii ni ofisi yenye kuvutia sana, meza zote ni za rangi nyeupe, sakafu na kuta pia ni ya rangi hio hio. Kuna wafanyakazi wa asili mbalimbali ikiwemo Kizungu na Kiafrika. Wanafanya kazi zao katika tarakilishi zao, mmoja anaskiza kitu maskioni na anaandika katika daftari huku akitizama mafundisho.

Hii ni thana ya akili bandia. Mwanadamu anatumia kalamu ya kidijitali, kuingiliana na data iliyoonyeshwa. Taarifa hiyo inawakilishwa kwa grafu na chati mbalimbali, zikionyesha uchambuzi tata. Thana ya AI inaangaziwa katikati, ikisisitiza umuhimu wake katika usindikaji wa data. Mwingiliano huu unaashiria matumizi ya teknolojia, katika kuelewa na kuchakata habari kwa ufanisi.

Watu wawili, wenye jinsia ya kike na kiume, wanajadili taarifa zilizopo kwenye kompyuta ya mezani, wakiwa katika mazingira ya ofisi, yenye muonekano wa nje, kupitia dirisha kubwa la kioo.

Hawa ni vijana wanaofanya kazi katika ofisi hili. Wako katika mkutano wakijadiliana mambo kadha wa kadha. Kila moja ana tarakilishi yake ndogo mezani na kuna chupa tatu za maji ya kunywa na kikombe kimoja.

Hii ni tarakilishi ndogo ambayo inatumika katika kudurusu masomo ya mtandaoni. Popote pale mtu alipo anaweza kuitumia wakati wowote. Aliyeifungua tarakilishi hii anataka kufanya masomo ya mtandaoni na katika harakati hiyo ako na kikombe chake cha chai.

Mchoro huu unaelezea dhana ya masomo mtandaoni, ambapo kompyuta ndogo inaonyesha vitabu kama ishara ya elimu. Vipengele kama kitabu kilicho chini na chati ya duara, vinawakilisha vifaa vya kusoma na maendeleo. Kalamu iliyo karibu inaashiria uandishi na kuonyesha mazingira kamili ya kujifunza kidigitali. Rangi angavu na muundo wa isometri unafanya mawasiliano ya dhana hii kuwa rahisi, kueleweka na kuvutia.

Watu wawili wanatumia kompyuta ndogo kwenye meza. Mmoja wao anaandika kwenye kibodi. Hali inaashiria mazingira ya kazi au darasani. Vifaa vya teknolojia vinatumika kwa shughuli mbalimbali kama kazi au katika masomo.

Hawa ni wanafunzi wachanga wa jinsia ya kike ambao wamekaa kwenye darasa. Juu ya dawati kuna tarakilishi nyeupe ndogo ambazo wanatumia kusoma.

Hii ni maktaba. Nyuma kuna makabati yaliyopangwa vitabu. Kuna madawati mengi yaliyopangwa kwenye nafasi iliyobaki. Chumba hiki kina madirisha makubwa ili kiwe na mwangaza wa kutosha.

Milango miwili imeachwa wazi ili kukaribisha wasomaji waingie ndani ya maktaba. Kuna meza ya mapokezi na rafu za vitabu hapo ndani. Nje kuna vibao vya taarifa na sakafu iliyopambwa.

Vitanda vya ghorofa vimepangwa kwa mpangilio katika bweni la wasichana wa shule ya upili ya St. George. Mashuka na mito ni safi, mazingio yanaonekana kuwa nadhifu na tulivu.

Hiki ni kitanda chenye mito miwili iliyo na mistari ya rangi tofauti. Samani hiyo iko ndani ya chumba kinachoonekana kuwa cha hoteli au cha kulala. Mwangaza mwingi unaingia kutoka dirishani.

Hiki ni chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa kwa ajili ya malazi ya wanafunzi au wafanyikazi Mpangilio huu huwezesha watu wengi kulala kwenye nafasi ndogo bila msongamano. Unapunguza gharama za makazi na kuongeza usimamizi wa pamoja. Mazingira haya huchochea mshikamano na urahisi wa kushirikiana majukumu.

Hili ni darasa tupu lenye meza na viti vilivyopangwa tayari kwa wanafunzi. Ukuta wa nyuma una ubao mweupe na ramani. Kuna kompyuta kadhaa zimepangwa kwenye meza upande mwingine wa chumba. Dirisha linaloonekana upande moja linaruhusu mwanga kuingia.

Hiki ni kitanda kilicho andaliwa vizuri na mashuka meupe na mito miwili juu yake. Samani hii ipo ndani ya chumba cha kulala chenye ukuta mweupe na sakafu ya mbao au vigae. Muundo wa kitanda una mbao za rangi ya kahawia na kuwashiria mazingira ya utulivu na faraja.

Wasichana wameketi kwenye meza wakijishugulisha na maandalizi ya masomo yao. Vitabu vimefunguliwa mbele yao huku kila moja akiwa makini na kazi anayoifanya. Rafu za vitabu zimepangwa kwa utaratibu ukutani kuonyesha kuwa eneo hili ni mahususi kwa elimu. Mandhari ya ndani yana mwangaza wa kutosha unaotoka dirishani.

Kuna uwezekano kwamba haya ni mazoezi ya mchezo wa mpira wa kikapu. Wanadada ndio wamo uwanjani. Kuna wale waliovaa nguo za buluu na wengine wamevalia nguo za kijani kibivu.

Hii ni maktaba, ni chumba cha kusomea chenye meza na benchi za mbao, pamoja na rafu za vitabu kando ya ukuta. Mazingira ni safi, kimya na yanayofaa kwa kujifunza.

Chumba hiki cha kulala ni kidogo mno. Kina nafasi ndogo sana iliyobaki, baada ya kutandika kitanda na kuekelea mto juu ya godoro. Dirisha lake pia ni ndogo sana.

Hapa ni katika uwanja wa michezo, watazamaji wengi wamekuja kutazama. Wanadada ndio wanaocheza, wamevalia nguo za kijani kibivu.

Chumba hiki ni ukumbi mbele kuna dawati na viti hivi vimepangwa kwa mistari na ustadi vikiwa vya mbao na vyuma.

Jumba kubwa la kukodisha lenye ghorofa moja. Vyumba vyake vina milango ya rangi ya samawati. Limewekwa chupa katika paa za kuondoa maji ya mvua.

Hii ni maktaba. Nyuma kuna makabati yaliyopangwa vitabu. Kuna madawati mengi yaliyopangwa kwenye nafasi iliyobaki. Chumba hiki kina madirisha makubwa, ili kuwe na mwangaza wa kutosha.

Kila mchezaji amejitahidi, maana anataka kushinda. Kunao wanaovuta kamba, wengine wakijiandaa kwa michezo mingine. Watazamaji wamekaa kando, wakishabikia.

Hapa ni katika duka la kahawa. Mwalimu anamfunza mwanafunzi ambaye ni kijana aliye na ulemavu wa kiakili. Anataka ili awe na ujuzi wa kujisaida katika maisha.

Hapa ni ndani ya darasa. Mwalimu ameketi chini akiwa amevalia miwani, amemshika mtoto mdogo kwenye paja lake, akisomesha wengine. Kunaonekana kwamba kunaye ambaye ana ulemavu wa kiakili.

Mwanaume amesimama akiwa ameshikilia vitabu na amevaa mkoba. Yuko ndani ya jengo lenye viti na meza. Mtu huyu anaonekana kuwa na ulemavu wa akili.

Kuna uwezekano ya kwamba huyu ni mwalimu na mwanafunzi. Amemshika mashavu pengine akimfunza jinsi ya kuweka mdomo anapotamka maneno.

Watoto wanashirikiana kwenye shuguli ya kujifunza wakitumia ramani darasani. Kila moja anaonekana kushiriki kwenye kwa njia tofauti ikiwemo mvulana kwenye kiti mwendo. Wanajifunza kuhusu jografia au mataifa mbalimbali duniani. Hili linasaidia kukuza usawa, maarifa na mshikamano katika jamii.

Mvulana huyu mdogo ni kipofu. Anajifunza kusoma maandishi ya nukta. Mwanamke aliye karibu naye anamwelekeza kwa upole na umakini. Zoezi hili linasaidia mtoto kuelewa maarifa kwa kutumia hisia za vidole. Lengo ni kumpa fursa sawa ya kielimu kama watoto wengine. Huu ni msada muhimu katika kukuza usawa wa fursa kwa watu wenye changamoto za kuona.

Kijana huyu wa asili ya kizungu ana ulemavu. Amekalia kiti cha kusaidia wagonjwa kama yeye. Ana furaha kubwa usoni maana anacheza mchezo wa kupanga vidude na rafiki yake mwanadada ambaye pia amependezwa sana na wanachokifanya.

Msichana huyu mdogo mwenye ulemavu wa kiakili, amevalia miwani na shati la manjano. Ameketi darasani huku akionyesha kibao chenye herufi zenye rangi mbalimbali kwa furaha na tabasamu.

Huyu ni baba na mwanawe wa kike. Wote ni wa kiasili ya kizungu. Msichana huyu mdogo ni mlemavu, ana mkono wa bandia na huo mwingine umekatika katika kiwiko chake cha kulia. Wanatazama kitu katika simu yao.

Mwalimu anamfundisha msichana mdogo kutumia kadi yenye nambari kwa njia ya kuvutia. Wawili hao wameketi karibu na meza yenye karatasi na alama za rangi tofauti. Ukutani kuna michoro mbalimbali inayopamba chumba hicho cha masomo. Mazingira yanaonyesha hali ya kujifunza kwa furaha na uelewano.

Mtoto anatumia mikono kusoma maandishi ya braille .Hii huwezesha watu wasioona kupata ujuzi kupitia hisia za kuguza. kitabu kiko kezani tayari kwa matumizi.

Hapa ni darasani. Wanafunzi wameketi kwenye madawati yao wakifunzwa na mwalimu aliyesimama mbele na ameandika kwenye ubao mweupe na kalamu ya rangi nyeusi. Kwenye upande, kuna mfanya ishara anayeelezea kijana kiziwi ili aelewe anachofunzwa.

Mwalimu anamfundisha mtoto kutumia vidole kuhesabu. Wako darasani na mandhari yanaonyesha mafunzo ya awali. Mbinu hii humsaidia mtoto kuelewa namba kwa njia ya vitendo. Ni msingi mzuri wa kufuza uelewa wa hisabati tangu utotoni.

Mtoto mwenye ulemavu wa akili anashiriki katika shughuli za kujifunza akiwa na mwalimu wake. Wote wanaonekana wenye furaha wakitumia vifaa vya michezo ya kielimu mezani.

Watoto wenye ulemavu wanashirikiana na walimu wao katika shughuli ya kujifunza kupitia michezo ya kielimu. Mchakato huu unalenga kukuza uwezo wa kufikiria, mawasiliano na kushirikiana kwa pamoja. Walimu wanaongoza kwa upole na umakini ili kuwasaidia wanafunzi kuelewa kwa njia rahisi. Huu una umuhimu kwasababu inahakikisha kila mtoto anapata nafasi sawa ya kukuza kipaji chake na maarifa.

Kijana mdogo amevalia kifaa cha kusikia, akifanya mazoezi ya lugha na mwalimu. Mtaalamu huyu anaongoza mtoto katika kujifunza mawasiliano. Kwenye meza kuna karatasi yenye herufi kubwa, labda kwa ajili ya kumsaidia katika kusoma. Mchakato huu unalenga kuboresha uwezo wake wa kuelewa na kuzungumza.

Msichana mdogo anaonyesha mikono yake iliyopakwa rangi angavu za kuchora kwa furaha. Uso wake unaonyesha tabasamu na pua yake ina doa la rangi, ishara ya kujihusisha kikamilifu na shughuli ya ubunifu. Amevaa nguo laini ya rangi ya waridi na yuko karibu na kitambaa chenye michoro ya kuvutia. Karatasi iliyo mbele yake imejaa mchanganyiko wa midomo ya rangi, ikionyesha kazi ya sanaa aliyotengeneza.

Hili ni jumba la makumbusho la maonyesho ya picha zilizochorwa na magwiji katika nyanja hii. Mojawapo ya picha zilizomo humu, ni picha iliyotengenwa spesheli ili wasione wakiugusa wanaitambua. kunaye mwanamke ajuza ambaye ni kipofu anasaidiwa na msaidizi wa jumba hili kugusa ili mradi aitambue.

Darasa lina wanafunzi kadhaa na mwalimu. Mvulana mmoja mchanga anacheza guitar mbele yao. Wengine wameketi kwenye viti laini huku wakimwangalia. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule ya msingi.

Msichana mmoja anaonyesha mwenzake aliyevaa kifaa kichwani taarifa fulani kwenye tarakilishi. Zoezi hili linaonekana kuwa sehemu ya mafunzo ya kiteknolojia au utafiti wa kiakili. Lengo ni kusaidia kuelewa jinsi ubongo unavyoshughulikia taarifa katika mazingira ya kidigitali. Faida yake ni kuendeleza maarifa ya kisayansi na kuboresha mbinu za kielimu au tiba.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi mwenye ulemavu wa kiakili darasani. Mwanafunzi anatumia rangi na karatasi kufanya kazi ya sanaa. Mwalimu anamwangalia mwanafunzi kwa upendo na kumtia moyo. Mazingira ni ya kirafiki na yenye kuhimiza kujifunza.